Haya ni mandhari ya kibiashara kuna duka moja ambalo limefunguliwa. Linauza bidhaa mbalimbali kama vile maji ya kunywa, mipira na pia hata soda. Kuna watu wanaonekana kuketi hapo nje.

Magari matatu yameegeshwa kwenye sehemu hii. Ni ya kifahari sana. Ni yale ya aina ya G wagon. Kuna mawili meusi na moja nyeupe.

Mazingira haya ni ya uuzaji wa vyakula. Kuna viazi ambavyo vimewekwa kwenye mikebe. Vimepangwa kutoka vile vidogo hadi vikubwa. Pia hapo chini kuna karoti ambazo pia zimepangwa kwa ustadi. Kunaonekana pia hoho.

Duka hii ina milango yenye rangi ya kijani imeandikwa M-Pesa. Ndani mna jokofu ambayo inaonekana kuwa na maziwa mtindi. Pia kuna mtungi wa manjano unaoonekana.

Hii ni sekta ya biashara. Aina mbalimbali ya uuzaji unaendelea hapa. Kuna wale wanauza nguo huku wengine wanauza mahindi ya kuchoma. Nguo ni aina tofauti tofauti kama vile long'i na tsheti.

Hii ni sekta ya biashara ya vyakula. Kuna aina ya ndizi tofauti, zile zilizoiva na na zile ambazo ni mbichi. Pia kuna nyanya na pilipili hoho.

Sehemu hii ni ya kuuza magari. Kuna magari aina tofautu tofauti, kwa mfano maceedez, toyota prado, honda na mengineyo.

Duka hili limefunguliwa mlango. Kuna mtu ambaye amevalia kofia huku ameshika kitu mkononi anaonekana kutaka kuingia. Kando kabisa kuna mwingine ambaye ameketi chini.

Hapa kuna aina ya vyakula mbali mbali ambavyo vinauzwa. Kuna nyanya, viazi vitamu, karoti na hata ndimu na chakula zingine mbali mbali mbali.

Haya ni maoneysho ya magari, gari moja nyeupe imesimama huku watu wawili wako kando yake, mmoja anaonekana kumuonyesha mwingine jinsi ya kutumia kifaa.

Mkono huu mweusi umeshika pesa ,kuna noti ya dhamana ya shilingi mia mbili ,pia kuna ile ya dhamana ya shilingi hamsini kando yake pia kuna shilingi ishirini.

Huu ni mfumo wa usafirishaji wa magari, kuna lorry moja spesheli refu sana, limebeba magari kadhaa ya kifahari.

Hii ni soko ya vyakula. Kuna viazi kila aina. Vimewekwa katika kiwango tofauti tofauti ili kuuzwa kwa bei tofauti.

Kuna mashine ambayo ni ile ya kuuza maziwa. Mashine hii imechorwa ngombe akila nyasi. Pia kuna alama za jinsi ya kutumia mashine hii.

Familia hii ina baba, mama na watoto wawili, watoto wanaonekana kuwa na furaha huku wakila chakula kutoka kwenye bakuli, mama ameshika kikombe huku mezani kuna sharubati.

Hapa naona mikono miwili iliyoshika pesa. Pesa hizi ni noti za elfu moja na pia noti ya shilingi hamsini. Noti ya elfu moja imeshikwa kwenye mikono huku ya hamsini iko juu ya meza.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya. Kuna picha ya rais mtangulizi ambaye ni Jomo Kenyatta. Pia kunaonekana jumba kubwa la KICC.

Hili ni gari la kubeba magari mengine. Gari hili ni refu sana. Limeundwa kwa ustadi huku likiwa na chuma ambazo huwa zinabeba magri. Kuna magari manne yaliyobebwa juu.

Haya ni maeneo ambayo gari zinauzwa. Kuna watu wawili ambao wanaonekana. Wameshikana mikono huku mmoja anampokeza mwenzake vifunguo vya gari.

Hapa ni nje ya duka, soda zimepakiwa kwenye jokofu. Pia kuna viazi vimepakiwa kwenye masanduku. Mlangoni kumeandikwa jina la m-pesa.

Hili ni lori kubwa sana. Hili ni lile la kusafirisha magari mengine kuna magari matano ambayo yamepakiwa, tayari kusafirishwa kutoka sehemu hii hadi nyingine.

Haya ni maelezo kuhusu bima ya bodaboda. Tunaonyeshwa malipo ambayo ni kati ya shilingi 3,000 na pia shilingi 6,000. Pia kuna nambari ambayo unaweza kuwapigia.

Hili ni duka la M-Pesa ambapo kuna watu kadhaa ambao wamepiga foleni huku wakingoja kuhudumiwa. Kuna baadhi ya maelezo kwenye glasi ambazo zinaelezea huduma za M-Pesa.

Hii ni chapa ya risiti ya huduma ya serikali. Inaonyesha malipo baada ya mtu kuhudumiwa ambayo yanaonyesha ni shilingi elfu moja.

Hili ni duka ambalo ni bohari ya maziwa ya mlima Kenya. Milango yake imefunguliwa huku kuta zake zimepakwa rangi ya kuvutia sana.

Hapa ni madukani. Duka hili linaonekana ni la kutuma na kutoa pesa. Limefunguliwa mlango ambao umebandikwa mabano ya M-Pesa. Hapo nje, kuna mwanamke aliyevaa buibui amesimama.

Naona soko la nguo. Kuna nguo ambazo zimewekwa upande wa juu huku zingine zimewekelewa. Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana, mmoja amebeba nguo kwenye makwapa yake.

Naona soko ya vyakula. Kuna vyakula tofauti tofauti ambapo ni kama mahindi, viazi, nyanya, ndizi, kabeji, karoti na pia hata maembe. Kuna watu pia wanaonekana wakinunua huku wengine wanatembea.

Hii ni barabara kuu. Kuna magari kadhaa ambayo yanonekana ikiwemo gari hili kubwa ambalo limebeba magari mengine. Pia kuna gari ndogo.

Mikono hii imeshika pesa, hizi ni noti za Kenya, kuna noti yenye thamani ya mia mbili, nyingine ni yenye thamani ya shillingi hamsini.

Kuna mikono ya binadamu hapa. Imeshika simu ya rununu. Simu inaonyesha menu ya mfumo wa kutuma na kupokea pesa ule wa M-Pesa.

Hapa ni sokoni. Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana, wanafanya shughuli ya biashara. Kuna kabichi ambazo zimepangwa chini. Pia kando kuna uchafu mwingi ambao unaonekana kwenye soko hili.

Hapa kuna duka. Duka lenyewe limepakwa rangi ya kijani kibichi. Limeandikwa jina M-Pesa. Hapo nje kuna karai mbili. Pia kuna bao moja na bao hilo linaonekana kana kwamba ni la kukaliwa. Kwenye mlango, kuna makaratasi ya kuuzwa.

Hili ni duka la mpesa. Kuna wanawake watatu ambao wamefanya foleni huku wakingoja kuhudumiwa na wahudumu wa mpesa.

Mikono miwili inaonekana mmoja umeshika funguo za gari unampokeza mkono huo mwengine. Kwenye meza kuna gari la watoto linaonekana pia kuna kitabu na kalamu.

Naona gari la kifahari sana. Gari hili ni lile la G-wagon kutoka kwenye kampuni ya magari ya Mercedes benz. Gari hili ni jeusi. Limewasha mataa yake ya mbele.

Hapa ni onyesho la magari, kuna gari moja la kifahari, gari hili ni la manjano, limezingirwa kwenye jumba lenye glasi kila pahali, pia kuna taa zinazomulika.

Haya ni mandhari ya soko. Kuna vyakula aina mbalimbali vinaonekana. Vimepangwa kwa ustadi sana. Pia kwa umbali kunaonekana watu wengi. Pia kuna miavuli mingi ya kukinga watu jua.

Hapa naona watu na magari. Magari yamepakiwa. Kuna watu ambao wamekalia magari yenyewe, huku wengine wanaonekana kuketi chini kwenye nyasi. Kuna mmoja ambaye anaonekana amesimama, huku ameeka mikono yake nyuma.

Hapa kuna kiwanja. Kuna magari kadhaa ambayo yamepackiwa . Pia kuna watu ambao wanaonekana hapa. Wawili wanaonekana kutembea huku wengine wawili wameketi chini.

Hili ni soko la nyanya kunaonekana watu wengi sana pia kuna nyanya nyingi ambazo zimewekwa kwenye box mtu mmoja anakagua nyanya hizo. Kuna mkokoteni pia wa kubeba nyanya, pia kunaonekana lori.

Huu ni mkono ulioshika pesa. Pesa hizi ni noti za elfu moja ya kitambo ya Kenya. Pia mkono huu mwengine umeshika simu ambayo ni ya nokia.

Hapa naona soko la nguo, kuna nguo ambazo zimewekwa chini kwa vikundi. Kuna watu kadhaa wa kadhaa wengine wamesimama wengine wameinama huku wakijaribu kuchagua nguo.

Naona aina mbalimbali ya matunda. Kuna tikiti maji, kuna ndizi, pia kuna machungwa na pia kuna maembe. Yamepangwa kwa njia safi sana. Pia wamezingatia usafi wa eneo vilivyo.

Hii ni soko ya vyakula. Kuna vyakula aina mbalimbali kama vile; viazi, karoti, nyanya, kuna maembe na pia naona ndizi. Pia kuna watu ambao wananunua na kuuza.

Kuna watu wawili ambao wana onekana hapa. Mmoja ni mwanamke ambaye amevaa hijabu. Yule mwingine ni mwanamume ambaye ameketi kwenye kiti. Pia kunaonekana duka la M-Pesa ambalo lime funguliwa.

Haya ni maelezo kuhusu bima rahisi Kenya. Bima hii ni ya bodaboda, inalipishwa shilingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita. Pia kuna nambari za kuwasiliana na kampuni hii ya bima.

Hili ni duka la kuuza magari, magari yenyewe ni yale ya Mercedes benz, kuna magari aina tofauti tofauti yamepangwa kwenye foleni huku yakiongoja mnunuzi.

Huu ni mkono wa binadamu ambao umeshika pesa nyingi, pesa hizi ni noti yenye thamani ya elfu moja pesa ya Kenya.

Kuna gari ambalo limesimama nje ya nyumba. Gari hili ni kubwa na pia ni la kifahari. Ni la aina ya Toyota Prado Tx. Gari lenyewe ni jeusi.

Hapa ni sokoni. Kuna watu wengi sana. Kuna wale ambao wananunua huku wengine wakiuza. Bidhaa ni nyingi pia ambazo zinafanyiwa biashara hapa.

Naona soko la matunda, kumejaa matunda aina mbalimbali. Kuna ndizi, kuna machungwa, kuna maembe na pia kuna viazi vitamu ambavyo vinaonekana juu ya kreti.

Haya ni maelezo kuhusu bima ya kampuni ya Jubilee. Inatueleza ya kwamba bima ni shilingi mia tano pekee yake kwa mwezi. Kuna mwanamke aliyechorwa amesimama na ametabasamu.

Sokoni ambapo kuna mwanaume aliyeketi chini akiuza viazi, huku pia kuna mwanamke ambaye anauza machungwa na pia kuna wengine ambao wanauza na kununua.

Hapa ni ukumbi wa kuuza gari. Kunaonekana magari kadhaa. Pia kunaonekana watu watatu wamesimama huku wanaongea wakicheka na kujadiliana.

Hapa ni kiwanda cha kutengenezea mabasi ,kuna mabasi kadhaa ambayo bado hayajakamilika ,kuna mabasi ya rangi ya manjano na pia kuna mabasi ya rangi nyeupe.

Hapa ni sokoni. Kuna watu wengi sana. Kuna wale ambao wamesimama, huku wengine wanatembea na kuangalia vitu.

Naona duka kwa umbali. Limechorwa nembo ya M-pesa kwenye mlango wake. Pia naona maji ya chupa ambayo yamepangwa vizuri kwa minajili ya kuuzwa. Nje kuna pikipiki inayoonekana nusu.

Hapa ni maonyesho ya magari. Kuna gari moja kubwa sana, gari lenyewe ni jeusi. Linaonekana sawasawa ni muundo wa Toyota ambayo ni Land cruiser.

Hili ni eneo la kibiashara ,kuna duka ambalo limefunguliwa milango , kunaonekana maji ya kuuza hapo kwenye mlango ,pia rangi ambazo zimechorwa ni zile za Mpesa .

Soko la vyakula. Kuna aina mbalimbali ya vyakula hapa. Mfano ni nyanya, pia kuna viazi vitamu, karoti, ndimu na zingine kadhalika.

Mazingira haya ni ya kibiashara. Kunauzwa vya kula mbalimbali. Kuna mama mmoja aliyevaa buibui, anaonekana kuinama ili kuchagua nyanya. Pia kuna wale wengine wanaonekana kuwa umbali wa meketi wa kiwangoja wateja.

Hili ni soko la nguo. Nguo zimemwagwa chini kwa wingi. Kuna watu ambao wanachagua nguo huku wengine wanauza. Kuna wale pia wamesimama na kutazama. Kuna wale wameshika nguo mikononi mwao.

Hapa ni soko la aina ya viungo vya kupikia, kuna viungo kama vile nyanya, pilipili hoho ,kuna ndengu na pia kuna kitunguu pia naona kuna malenge pamoja na gojeti .

Chumba hiki ni cha maonyesho ya magari ,kuna magari kadhaa ambayo yamepangwa kwa ustadi huku yakiangaliana, kandokando ni glasi.

Naona soko la vyakula mbalimbali kuna mananasi ambayo yamefungwa kwa kamba juu huku mengine yamekatwa katwa vipande, pia naona kuna tikiti maji, kando yake kuna mahindi.

Hapa kuna vitunguu vingi sana ,magunia yanapakuliwa kutoka kwenye lori hili ,kuna mwanamke aliyesimama huku akiyakagua.

Hii ni biashara ya kuuza viatu vimepangwa aina tofauti tofauti vya wake kwa waume, pia nawaona watu kwa umbali ambao wanachagua bidhaa zingine.

Naona duka la kuuza maziwa. Kuna watu ambao wamo humo ndani wameketi kwenye viti. Hapo nje umechorwa ng'ombe, pia kuna mitungi kadhaa ambayo inaonekana, pia kuna jiko.

Maandhari haya ni ya uuzaji wa vyakula. Kuna aina mbalimbali ya vyakula kama vile nyanya, vitunguu, ndimu na pia kuna pilipili hoho na pia dania.

Soko hili lina watu wengi sana, pia kunauzwa vyakula na matunda aina mbalimbali. Kuna watu ambao wameketi huku wakingoja wateja, wengine wanatembea na wengine wanainama kuchagua chakula.

Hii ni sekta ya uchukuzi. Kuna lori moja kubwa sana. Limebeba magari mapya. Yanasafirishwa kutoka sehemu hii hadi nyingine.

Hapa ni dukani kwa kuuza maziwa ya mtindi. Haya ni yale ya aina ya royal. Yamepangwa kwa ustadi sana. Kuna mengine yako kwenye rafu huku kuna picha ya ng'ombe na pia watoto.

Hili ni duka la jumla. Kuna wanawake wawili ambao wanaonekana wamesimama. Kwenye rafu kuna aina mbalimbali ya maziwa ya mtindi kama vile delamere.

Mandhari haya ni ya uuzaji wa vyakula. Kuna watu wengi wanaonekana hapa. Wengine wameketi huku wengine wamesima. Msimu huu ni wa mvua. Maji yamejaa kwenye eneo hili. Pia kuna matope mengi.

Gari hiii ni aina ya matutu, ni ya rangi ya kijani kijivu. Hii hubeba watu kumi na nne imepakwa rangi nyeusi kwenye mlango.

Soko la matunda. Kuna matunda ya aina tofautitofauti. Kunaonekana ndizi, pia kuna maembe na kwa umbali kuna nanasi.

Biashara inayoendelea hapa ni ya vyakula. Kuna mama mmoja ameketi huku akingoja wateja, anauza vyakula kama vile pilipili hoho, nyanya, vitunguu na vile vile viazi.